Afisa wa kulinda usalama anapata nafasi ya kuosha mikono yake akitumia maji inayotiririka na pia amefunga barakoa. Ako katika hali ile ya kuzuia magonjwa.

Familia moja wako na furaha wako katika hospitalini wamepata malaika mtoto mgeni. Mama amepatia baba amebeba. Wanamtazama wote wakiwa na ile hali ya kufurahia ile wanamwangalia na kumtazama.

Mtoto mdogo akona wazazi wake. Ameshikwa mguu na baba, mama ameshika mkono. Wako kwa furaha wanacheza wakiangaliana na wanacheka sana naona.

Mganga ako kazini na vitu vyake mbalimbali ambavyo anazitumia kufanya kazi yake. Pale ako na chupa ambazo ni kama zimebeba madawa tofauti tofauti.

Chupa ya kubeba dawa ile ya chanjo tofauti imeandikwa na mtu anaangalia akishika na ni chupa nne. Iko pia pale kile kitu cha kubeba dawa tofauti pia.

Wahudumu wa afya wa upasuaji wanashughulikia mgonjwa ambaye amelalishwa pale chini na hawa wamevaa zile sare zao ambazo zinatakikana wakati wako kazini kama hiyo.

Wanaoshugulikia mazingira wanajaribu kukusanya uchafu na kutoa ili mazingira iwe safi. Wanachoma na pale pia wamevaa barakoa ndio wazuie kuambukizwa na yale magonjwa yanayoweza patikana katika uchafu haya.

Daktari wa dawa ya kienyeji akitangaza kazi yake, majina na yale ambayo yote anafanya kama nguvu za kiume, mshipa wa ngiri na kaswende sugu pia anatibu. Ameweka chupa tofauti ya kubeba hizo madawa zake pale.

Daktari wa meno ako na mgonjwa anamwangalilia jino. Amefungua mdomo ndiyo apate nafasi ya kuangalia ndani nini iko na shida liko wapi. Anatumia kile kifaa ambacho kinampatia nafasi ndio ajue kiini cha shida cha mgonjwa.

Mhudumu wa afya daktari wa meno anatafuta nafasi ya kutazama ndani ya mdomo ya mgonjwa ili amsaidie amtengeneze meno atibu apate nafuu na mgonjwa pia ameweka mdomo ikiangalia juu ili daktari aangalie vizuri.

Usafishaji wa mazingira inaendelea pale. Wanaohusika wamejitayarisha na kuvaa vilivyo, kutoa uchafu na kuchoma ndio hali iwe nzuri kwa watu kukaa. Uchafu pia umejaa hapo sana.

Nyumba imeporomoka ikaanguka ya ghorofa kubwa sana. Watu wamejaa hapa wale ambao wako juu kwa yale ambayo imeporomoka ikabaki, wengine wako chini, maafisa wako hapa kushughulikia na kutafuta watu na kusaidia.

Huduma ya bure ya kuangaliliwa meno. Mama anayelazwa pale amepata nafasi ya kuja hapa na kupatana na huyu daktari. Anaangaliliwa shida iko wapi na ni vipi atasaidiwa. Daktari amevaa vizuri na kujikinga hata kufunika mdomo na mapua na barakoa ndio asipate kuambukizwa.

Mafuriko yamejaa, watu wanatembea ndani ya maji, wakisukuma pikipiki hata gari imezama ndani ya maji, Yule jamaa alikua anauza pale pia vitu vyake zimezama ndani ya hapo na kuna mvua imenyesha hata mpaka watu wanajikinga wakiwa kwa mwavuli.

Watu wamepanga laini wameketi wakingojea, kuna mmoja anapata chanjo cha kuzuia magonjwa ambacho anapatiwa na mhudumu wa afya na wote wamevaa barakoa kuzuia uambukizaji wa magonjwa tofauti tofauti.

Ama mtoto mdogo amekuja kupata matibabu anachanjwa, mama amefika hapa katika nyumba yao na pia anamwekea dawa za kupimwa na sasa anapata tu maelezo. Mhudumu pia ako pale amevaa vizuri sana na ako na zile tools zake ambazo anatumia.

Kuna mgonjwa amelala ameweka kichwa vizuri, akiwekelea juu amepanua mdomo. Daktari wawili wanamshughulikia. Wamevaa barakoa ni kama anaangaliliwa ni nini shida iko kwa masikio ama mdomo.

Wanafunza wanaaosha mikono kwa yale maji ambayo yanatiririka, kuna sabuni pale juu, wanafunzi wamevaa barakoa wamebeba mifuko yao nyuma ya mgongo ni kama wanataka kwenda kukula, nyuma yao kuna zile nyumba zinaonekana kama madarasa pia.

Wanafunzi wako katika hali ya kunywa maji, na wanapata maji katika tanki hii kubwa ambayo imeandikwa, waliletewa na wale watu ambao yanaitwa Hope care. Kuna mwalimu pia amesimama pale, anaangalia vile hii maji inaendelea kukunywa.

Katika hospitalini, mhudumu anashughulikia mgonjwa ambaye pia amefika, atibiwe, aangaliwe ni nini shida. Wako katika maongezi ya moja kwa moja wakifurahi, kucheka ndio wapate shida iko wapi watatue.

Vyombo ya kutekea maji ya kunawa na kusafisha mikono imewekwa pale juu, kuna ile ya kujaza maji, kuna chini hapa wakati mtu ananawa maji yanaingia na kwenda chini isimwagike inaingia kwa ndoo ingine imewekwa hapo.

Kuna mhudumu anaahudumiaa mtoto mchanga pale ambapo amelazwa hapoo, na mhudumu pia akonaa, amevaa macho nne na akona vitu kwa shingo ile anatumia kupima kama mtoto akona afya mzuri ama kama afya ya mtoto sio mzuri

Zile chupa zimebeba dawa za ugonjwa za Ukimwi zinakaa hivi ama pia ni madawa zile zingine za kukohoa ama mawele ya kukohoa.

Mgonjwa anashughulikiwa na mhudumu wa afya. Anaanglia kama kuna kitu ndani ya masikio atoe. Ako na kifaa ile ambacho inatumika kuangalia ndani kabisaa ya masikio nini iko. Amevaa ile pia vitu inamsaidia kuona vizuri.

Wahudumu wa afya, pamoja na mgonjwa wako hospitalini. Mgonjwa anaangaliliwa ndani ya meno na wale walio na ujuzi ya meno. Madaktari wanahakikisha ya kwamba huyu mama amepata tiba kamili kabla arudi nyumbani.

Katika kitanda kilicho ndani ya hospitalini kuna yule mama ambaye amevaa nguo ile ya hospitali. Alikuja kujifungua na ashapata baraka yake. Amebeba mtoto mdogo mchanga sana amewekelea hapo. Ana mwangalia uso wa kutazama na furaha na juu yao kuna neti ile ya kuzuia mbu.

Kuna muuguzi ni kama anatoa dawa anataka kupeana chanjo kwa yule mtoto ambaye amebebwa na mama, amevaa shanga na kofia ile ya kitamaduni, nyuma yao kuna zile nyumba zinakaa kama zile za maasai au zile ambazo zinapatikana sana kwa wafugaji nchini Kenya.

Mgonjwa amelazwa akona majeraha mabaya sana. Mguu imefura na imefungwa fungwa, kuna maji pia anaongezewa pale kuna wagonjwa wengine katika hiki kituo cha wagonjwa na kuna wale ambao wanawashughulikia pia wako hapa.

Mgonjwa msichana anaangaliliwa kwa karibu na kuguzwaguzwa mkono na muhudumu. Daktari ameketi pale mgonjwa huyu kwenye kitanda cha hospitalini akiangaliliwa, na ili watafute kama watapata mshipa ndio wadunge dawa imsaidie mgonjwa.

Maonyesho ya vile choo ambayo ya kisasa inafaa itumike na ioshwe. Afisa huyu wa afya anaonyesha watu vile hii maneno inafanywa na kifaa ambacho inafaa kitumike wakati wa kusafisha hiki choo.

Mafuriko yamesababisha ajali mbaya sana ambalo gari imeanguka ikalala. Watu wanang'ang'ana kutembea kwa maji lakini sasa haiwezekani kwa sababu, maji ni kama yamekua mazito. Wanaiona gari, wanaiangalia, wanashindwa wafanye nini.

Wahudumu wa afya wawili wako na mgonjwa ambaye amelazwa. Amelala akiangalia juu. Anaangaliwa mdomo waangalie nini iko ndani na hawa wahudumu wamejifunika barakoa, wazuie wasipate kuambukiza mgonjwa, ama wasiambukizwe na mgonjwa.

Naona mtu anapata chanjo ambaye pia ashawekewa dawa na kupanguziwa na pamba. Mzee amekaza sana macho, amefunga mdomo na barakoa, inakaa wakati ule wa ugonjwa wa kifua ilikuwa inaitwa Covid-19 . Watu walikuwa wanapata chanjo tofauti tofauti kuzuia ugonjwa huu.

Afisa wa afya anayehudumu katika hospitali ako na sindano anapatia wananchi tiba ya chanjo, amewekewa chanjo katika mkono wake wa kushoto na pia amefunika mdomo na barakoa.

Matatizo ya mafuriko katika sehemu zile za juu uko nchi Kenya zimepatikana hapa maji imejaa katika hii nyumba wanajaribu kuokoa. Wale wanazuia nyumba hisianguke wale wanabepa vitu wakihama hama.

Katika hospitalini mhudumu wa afya anashughulikia mtoto mchanga kuhakikisha anapata chanjo mamake amembeba. Mamake pia amejifunga barakoa na mhudumu pia barakoa na shughuli inaendelea vizuri sana.

Kuna watu wako katika hospitalini. Wamepanga foleni na kuna yule mhudumu wa hospitali anashugulikia mtoto anapata chanjo. Mama mtoto amembeba na kuna wagonjwa wengine pia pale wanangojea huduma hiyo hiyo.

Utamaduni ya ile hali ya juu ambayo kuna nyungu na vitu tofauti tofauti zile ambazo zilikuwa zinatumika na wale watu wa kitambo inaonekana na pia mahali imewekwa pia inaonekana vizuri.

Kuna mabango hapo pia inaonekana imeandikwa namba ya simu na jina ya yule ambaye jamaa anatoa huduma tofauti tofauti za biashara na pia kutengeneza mapenzi, jamaa anaiangalia anashangaa ni nini hii, sasa akitaka labda namba apigie ako na shida moja kati ya hizo ambazo huyu jamaa anafanya kazi ya kuzuia ama kutengeneza ikuwe sawa.

Mhudumu wa afya anapatia chanjo mgonjwa ambaye amefika katika hospitali hii na ameketi pale anadungwa kwa mkono wa kushoto. Amefunika uso na macho pia. Mdomo pia ameweka barakoa, macho ameweka glasses na pia mhudumu pia amejifunika amevaa barakoa.

Mwalimu ako sebuleni anaangalia vitu akitumia kufanya utafiti wake na nyuma yake pia kuna wale wengine wanashughulika kwa namna kama hii kwa kuleta wanafunzi waangalie hii shughuli imekuwa namna gani.

Furaha imejaa katika uso ya huyu mama ambaye amepata mtoto mgeni. Amejifungua juzi ni kama anaonekana na pia ako bado katika hospitali au katika kitanda ile ya hospitalini. Anatazama mtoto wake kwa upendo sana.

Mhudumu anayeshughulikia jino ako na kile kifaa ambacho anatumia kuangalia ndani ya mdomo kutazama ndio ajue shida iko wapi. Kuna yule mgonjwa amelazwa pale amefungua mdomo ndio hiyo kifaa iingie ndani imulike ndio ijue shida iko.

Wahudumu wanashughulikia mgonjwa, kuna kitu kimeingizwa kwa maskio lake ni kama kujaribu kutoa kitu kimeingia kwa maskio kwa wale ambao wanatazama pia waone ni shughuli gani ambayo inaendelea hapa na yule ambaye anasaidiwa kutoa kitu kwa maskio ni kama anaskia uchungu sababu amefunga macho na ni kama anakaa mtu ame...

Watu wananawa mikona na wamevaa barakoa, wanahakikisha usafi. Wametoka shambani inakaa kwa sababu naona wamevaa gumboots na wengine wakona vile vitu wanafunga wakienda shakwashakwa .

Daktari wa meno ako na mgonjwa pale wanaongea na mgonjwa pia anatibiwa, anaangaliliwa ndani aone nini shida na daktari amevaa sare zake, glavu zinatatikana wakati ako kazini ndio aangalie ni vizuri apate kama kusaidia.

Kuna daktari ambaye pia anashugulikia wale watoto wachanga ambao ni kama walizaliwa kama muda yao hujafika sasa wameingizwa hapo wameekwa kwa kifaa ambacho kinawafanya wapate hewa na waendelee kukua ndio ikifika wakati wao wa kukua nje watawekwa nje.

Mafuriko maji yamejaa kila mahali katika hili boma, wale wahusika wanaoadhiriwa pia naona hawakuwa wamebeba vitu vyao wakitembeatembea na fimbo ili wasiteleze waanguke ndani ya maji.

Chupa ya kubeba madawa tofautitofauti kama vile kushughulikia vitamini zimeonekana pale zimefunikwa vizuri zimekangwa na pia zimechorwa zile vitu ambazo ziko ndani.

Mafuriko jijini, maji yamejaa katika barabara, magari yamezama ndani, watu wanashindwa kupita kila mahali magari yamesimama nyumba zimo ndani ya maji.

Ubomoaji unaendelea kuna pale maafisa wa polisi wanasimamia hii shughuli yote. Kuna nyumba inawekwa chini na tinga ambaye inashughulikia hii. Maaskari wamejaa hapa na wananchi pia wako wanatazama vile hii maneno inaendelea.

Dawa ya muarubaini ambayo ishapakiwa imewekwa katika mtungi hii na iko na majina pale ni ya kitamaduni ya kienyeji sio dawa ya duka. Imewekwa hapo ndio mtu apate kukunywa na apate nafuu.

Mhudumu katika hosiptali hii akona dawa kwa mkono na sindano na sirinji akiwa amefunga mdomo na barakoa. Ako katika kazi na ni kama anataka kumdunga mgonjwa fulani dawa, sasa anajitayarisha kwa shughuli hio.

Mkulima ananyunyizia mimea zake dawa. Kuna amejikinga vizuri vilivyo zinavyotakikana. Kuna mtungi ya kubeba dawa ameiweka katika mkono wake wa kushoto na ile ya kulia ameshikilia naye ile kifaa ya.

Mhudumu wa afya ako katika ile hali ya kutafuta kutoa dawa kwa chupa ili aweke kwa shindano adungie mgonjwa. Ako amejipanga, amejikinga pia huyu amevaa barakoa ndio asipate kuambikiza au kuambukizwa na wale ambao wanakuja katika hii huduma.

Mgonjwa amelazwa katika hospitalini na akona vitu kwa kichwa. Amefunikwa funikwa kama alipata ajali. Sasa anawekewa dawa na kuzuiliwa pia dawa damu isimwagike. Amelala na ame kuna uchungu sana. Na kuna tone za damu zinaonekana na kwa nguo.

Dawa inanyunyiziwa hapa katika hii sehemu. Kuna vitu tuseme zimetoka nchi za nje zimefika sasa lazima zipigwe dawa kwanza kabla ziletwe nje kwa watu watumie. Wale ambao wanafanya hii shughuli wamejikinga vizuri sana ni kama hii kitu ni kitu mbaya sana kwa sababu wako kila mtu amejifunika vilivyo.

Mfugo wa ngamia ambaye amelala hapa chini, ni kama amekosa maji inakaa amekufa kwa sababu ya ukame. Mahali yuko hakuna chakula, hakuna nyasi, hakuna maji sasa ni kama ameshindwa na kutembea sasa ameamua walale ni kama amepoteza maisha.

Mama mtoto aleta mtoto hospitalini kupata chanjo na anashughulikiwa na mhudumu wa hospitalini ambao wanamfinyilia dawa katika mdomo ndio iingie. Mama anamwangalia na kuna wateja wengine pale nyuma pia wanafanyiwa shughuli hiyo tu.

Miti shamba zinauzwa hapa ile tofauti tofauti, pia panga iko pale ukitaka nusu kiasi unakatiwa, vijibuyu na pia zile vitu ambavyo anatumia kuziweka pia zinaonekana pale, kuna mikoba na kuna ile shuka, tena kuna muuzaji pia pale ako huko, yule mama.

Mkulima ananyunyizia mimea dawa. Amejifunika vilvyo. Dawa inawekwa ndio izuie magonjwa tofauti tofauti. Mkulima ameeka chupa ya kubeba dawa nyuma yake. Amejikinga vizuri kulingana vile sheria inataka wakati wa kunyunyizia dawa mimea.

Moto mkali sana inaonekana kuchoma nyumba kubwa sana hapa moshi imejaa na hakuna mtu ata ako karibu kama haiwezi saidiwa, hii moto imekuwa ikianza kitambo inaonekana na pia vile vile moshi imejaa.

Wahudumu wa kiafya wa serikali wamefika hapa na kile kifaa chao cha kudhibiti na kuangalia temperature ya mtu iko namna gani, sasa wamepata hii ya mzee ambaye amekaa nje na wale wamekuja mtu anaandika ndivyo ajue je hali yake iko aje?

Wahudumu wa afya wanashughulikia wagonjwa wamefika na makaratasi yao iko karibu kwa mkono, washapatiwa chanjo kwa mkono wa kushoto na wale wameangalia uko nyuma kila mtu amevalia barakoa, kuzuia kuambukiza ama kuambukizana hii ugonjwa.

Afisa wa polisi ako pale na wahudumu wa afya wanaangalia vyombo ambazo vinatumika katika kuosha mikono. Anachunga vitu na watu, anahakikisha kila mtu amepata nafasi ya kusafisha.

Duka la kuuza dawa. Iko aina tofauti; kwa chupa, kuna zile za kutembeza kwa meza, kuna zile zinakaa ya kukunywa na pia kuna picha ambayo inaonyesha vile watu wanakaa.

Wauguzi mbalimbali, madaktari mbalimbali wako katika shughuli, wana, wamefunga macho na barakoa, wamevaa sare za kwenda katika chumba cha kufanya upasuaji. Wapo wanashughulikia mgonjwa na wapo watatu.

kuna daktari pale anatoa huduma kwa yule mwanadada ambaye anadungwa sindano kwa mkono wa kulia na tena ameketi kwa kiti ile yaakitamaduni, uyu jamaa amevaa ile koti yao ya nyeupe na kando yake kuna mahali ambayo wanaekanga bidhaa zao ile inaweka zikue baridi ndio zisiaribike.

Matatizo ya mafuriko, maji yamejaa katika nyumba. Wale ambao wamepata hii hasara wanang'ang'ana wapate njia ya kutoa maji nje wakitumia beseni, ndoo, ili waone kama wataweza kufaulu.

Chupa au vitungi ya kubeba dawa tofauti tofauta na ile dawa pia imewekwa katika karatasi imeandikwa Immanuel Clinic. Mtu ameenda akapata dawa, sasa amekuja nayo anaonyesha watu ni dawa gani alienda akapata hospitali.